Haya ni madandalo ya kusambaza nguvu za umeme. Nyaya za umeme zielekeazo maeneo ya mbali huwekwa kwenye madandalo ili kuhakikisha kwamba waliokatika maeneo ya mashinani wanapokea nguvu muhimu za umeme ili kusaidika kama tu wale walioko mijini.

Vituo vya usambazaji wa umeme ni muhimu hasaa katika uenezaji wa nguvu. Kazi hii muhimu katika maeneo mbalimbali hasaa viwandani. Umeme ni rasilimali muhimu katika maeneo ya matumizi, hata nyumbani na katika viwanda mbalimbali ili kukuza uchumi, ni vyema kutumia umeme katika njia ifaayo mahali popote pale.

Usambazaji wa umeme hasa mijini, hutegemea matumizi ya transfoma. Transfoma hizi hutundikwa kwenye madandalo maalum hasa ya miti, ili kurahisisha uelezwaji wa nguvu hii muhimu katika ukuzaji wa nguvu kazi katika jamii. Hali hii, huboresha uchumi ,kwani mitambo hutegemea nguvu za umeme.

Usambazaji wa nguvu za umeme mwangano mwa mji wa Nairobo. Umerahisishwa na kudumishwa katika hatua ya kipekee. Kwani kila mtaa na kila kiunga cha mji hupokea nguvu hizi za umeme kwa shughuli zao za kila siku na hivyo basi kuboresha makazi na usalama wa jiji kuu kwa ujumla.

Hizi ni nyaya za umeme. Zimening'inizwa kwenye dandalu maalum. Hali hii husaidia kueneza umeme kutoka maeneo ya mijini kuelekea mashinani ili watu wapate kufaidi huduma hii ambayo inawafaa katika kuendeleza shuguli zao za kila siku.

Hiki ni kituo cha nguvu za umeme. Umeme ni raslimali muhimu katika utengenezaji na usindikaji wa bidhaa mbalimbali katika viwanda vya taifa hili. Hali hii husaidia ukuzaji wa uchumi na uboreshaji wa hali ya usalama hata katika maeneo ya mashambani. Ni vyema kuhakikisha kuwa matumizi ya umeme katika kila eneo ni bora ili kuwa salama ka.

Wizara ya uchukuzi na mawasiliano imechukua hatua hii maalum kwa kuhakikisha kuwa daraja hili limewekwa sawa. Lengo kuu la kufanya hivi ni kuwahakikishia wakazi wa eneo hii usalama hasa wanaposafiri kwa kutumia miguu na pikipiki zao katika uvushaji wa abiria kuelekea maeneo ya ng'ambo.

Hiki ni kituo cha nguvu za umeme, kunayo tishali ambayo unatumika kuwapepea wahudumu wa sekta hii ya umeme. Wao upanda kreni hii hili kukata matawi ya miti amabao ukaripia nyaya za umeme.

Wahandisi hawa katika kituo cha umeme ndio wanaoshughulikia usambazaji wa nguvu hizi muhimu katika maeneo mbalimbali mashinani na mijini. Hii ni njia mojawapo wa kuhakikisha kuwa muundo msingi huu ambao ni muhimu katika jamii unawafikia wengi kama si wote na kuhakikisha kuwa ukuzaji wa uchumi unadumu kupitia kwa rasilimali hii muhimu.

Hii ni maktaba ya teknohama. Teknohama ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Huwa ni utafiti wa kina katika sehemu hii. Vilevile wao wanafurahia kujifunza kutoka maeneo mbalimbali na kutokana na matabaka mbalimbali. Hisia hii huwa ni ya kipekee kwani wao pia hujifunza kutoka kwa wenzao.

Janga la mafuriko ni miongoni mwa majanga makubwa yanayotatiza makao ya mitaa ya mabanda hasa katika viunga vya mji mkuu wa Nairobi. Hali hii hutapakaza na kueneza maji machafu yaingiayo katika jumba yaliyokaribu na mito au maeneo ya mabondeni. Hali hii hutatiza usafiri na makazi yaliyo bora.

Huyu ni simba, ana rangi ya hudhurungi au kahawia. Yeye ni mwindaji hodari. Simba hula nyama, kutokana na wanyama walao nyasi. Yeye pia ni kivutio kikuu cha watalii. Taifa letu lina simba wachache mno. Si vyema kuwaua kwa kuwawinda simba hawa wanapokua porini.

Watu hawa wanapanda miche. Wanamwelekeza mtoto huyu namna ya kupanda miti kwa wingi. Hii ni kampeni inayolenga upanzi wa miche mingi kwa manufaa ya vizazi vijavyo na kuhakikisha kuwa mazingira ya maeneo mbalimbali nchini yanakuwa yenye kutaanisi na kuvutia vilivyo.

Usafishaji wa mito yenye majitaka huwa ni jukumu la kipekee na gumu hasa katika mitaa ya mabanda inayokaribiana na jiji kuu. Hali hii huchafua mito na kuifanya kuwa migumu kusafisha na kusafirisha maji yaliyo safi kwa matumizi na wananchi wa kila namna. Pia husambaza maradhi mabaya kama vile kipindupindu na homa ya matumbo.

Huyu ni ngiri. Yeye pia huitwa gwasi au nguruwe mwitu. Ngiri, hula nyasi. Ana pembe ndefu karibu na pua yake. Vilevile, yeye hupenda mawindo ya malishoni. Hupendelewa sana na watalii, kutokana na sura yake ya kipekee.

Huyu ni ndovu. Wadeni anampa dawa. Mara nyingi wanyama wa porini pia huwa wagonjwa. Dawa hizi za kipekee huwa na mazao na manufaa makubwa kwa afya zao. Ni vyema kuwatunza wanayamapori ili kujihakikishia usalama wa siku zijazo hasa katika sekta ya utalii kwani wanyama hawa ni rasilimali muhimu kwa ukuzaji wa jamii nzima.

Huu ni mtaa wa mabanda. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati. Hali ya usalama katika eneo hili inatashwishi na mashaka. Usambazaji wa maji safi pia ni duni kutokana na msongamano wa majumba yaliyokaribiana. Ni vyema kuhakikisha yakwamba kuna upeno wa kati kwa kati ili kurahisisha mapito na njia zilizoboreka.

Usafi wa mazingira ni jambo la kimsingi katika eneo lolote lile, vilevile ni vyema kuhakikisha kwamba taka zinakusanywa katika eneo moja ili kuepuka usambazaji wa maradhi yanayotokana na mazingira machafu. Vilevile kuhakikisha kwamba mito na maeneo makavu yanakuwa salama dhidi ya takataka zinazorundikana kila eneo.

Huyu ni twiga. Anakula matawi ya miti. Matagaa ndicho chakula kikuu cha twiga anapokuwa porini. Mbuga za wanyama huhifadhi wanyama hawa ili kuwafurahisha watalii hasa wanapozizuru mbuga zenyewe. Hali hii huimarisha uchumi wa nchi kupitia kwa fedha za kigeni.

Maafisa hawa wa mazingira wanaondoa maji taka. Maji haya huwa ni hatari kwa afya ya wanadamu. Wanayaondoa ili eneo hili liwe salama dhidi ya maradhi kama vile kipindupindu na homa ya matumbo, ni vizuri kuzingatia afya bora kwa kuyalinda mazingira yetu kwa kuyafanya kuwa safi kila wakati.

Njia hii ya kipekee iliyotengenezwa kwa marumaru ni njia mojawapo ya kurahisisha usafiri na uchunguzi kwani wakati wa mvua matope au mafuriko hayawezi kudhuru njia namna hii kwani ubora wa barabara hurahisisha uchukuzi wa mizigo, abiria na watembizi wa miguu.

Hili ni dampu, yaani eneo la kutupia takataka. Watu wengi hupenda kuzitupa taka ovyo. Si vizuri kuzitupa takataka kila mahali kwani husababisha maradhi kama vile kipindupindu. Ni vyema kuzitupa takataka jalalani.

Simbajike anajulikana kwa umahiri wake wa uwindaji na kupata nyama kwa urahisi. Wao huishi katika makundi maalum katika pori. Watalii hufurahia kutazama wanyama wa namna hii, kwani hao ni vivutio halisi, kutokana na meno yao ya kung'ata na kwa urahisi ili kupata kipato cha lishe yao ya kila siku.

Huyu ni nyati. Nyati pia huitwa mbogo. Yeye huishi porini. Ni mojawapo kati ya wanyama wanaopendwa na watalii. Wao huwa kivutio kikuu kwa watalii wanaozuru taifa hili kujionea fahari kuu ya taifa letu.

Ukusunyaji wa taka katika maeneo mbalimbali mijini ni njia mojawapo ya kuimarisha usafi wa miji na makao mbalimbali ya wanadamu, hali hii hutuimarishia hali ya kiafya kwani msambaa wa maradhi kama vile kipindupindu huwa chini kutokana na uboreshaji wa usafi katika mazingira yetu.

Huyu ni twiga na mnyama mrefu zaidi porini. Anajulikana kwa shingo yake ndefu . Watalii kutoka maeneo mbalimbali hufurahia kutembelea mbuga ili kuona rangi zake za kupendeza pamoja na urefu wake wa kipekee. Ni vyema kufurahia kuwatazama wanyama namna hii.

Hawa ni vifaru, wao ni wanyama wa porini. Porini, mna wanyama mbalimbali ambao huwavutia watalii ili kukuza uchumi wa kitaifa na kuleta fedha za kigeni. Wanyama hawa ni hatari hasa wanapokaribiana na wanadamu. Husababisha madhara kwa mimea na hata mifugo walio nyumbani.

Maji taka yanaposambaa katika mitaa ya mabanda husababisha uwepo wa maradhi kama vile kipindupindu ambayo huweza kuhatarisha maisha ya wanadamu hasa wakaazi wa viungani mwa miji. Mitaa ya mabanda hasa inayokaribia miji kuu huwa katila hatari kubwa ya kuambukizwa maradhi haya yasipoepukwa kwa wakati ufaao.

Utupaji taka wa kiholelela hasa katika miji husababisha madhara makubwa kwa afya wa wanadamu na wanyama. Hali hii huzorotesha anga na mazingira kwa ujumla. Ni vyema kwa kila mmoja kuzingatia usafi wa mazingira yake kwa kutupa taka mahali pafaapo.

Maanguko ya maji ni kivutio cha kipekee katika utalii wa ndani kwa ndani katika taifa hili. Hata hivyo, huwa ni vyema kusimama katika eneo lililo salama ili kuepuka kubebwa na maji haya ambayo huteremka kwa kasi. Ni vizuri kuhakikisha ya kuwa eneo hili linahifadhiwa kwa ajili ya torati na historia njema ya taifa.

Pundamilia wafurahia kutazamwa miongoni mwa wanyama wengine porini. Wao hula nyasi na huzoea kutembea katika makundimadogomadogo. Hupenda kusimama kando ya ufuo wa mito na bahari au maji makuu ili kyanywa maji hayo. Wanaposhambuliwa wao hukimbia kwa kasi.

Msitu huu wa kipekee unaopatikana vyungani mwa jiji kuu la Nairobi. Ni kivutio kikuu cha utalii katika kukuza rasilimali hii muhimu. Ambayo ni maliasili ya kipekee yenye mvuto katikati ya jiji kuu la Nairobi. Hii ndio mbuga ya kipekee ambayo ina mnato wa kipekee katika jamii na watalii kwa ujumla wanaozuru kutoka nje na ndani ya nchi hii.

Tamasha za nyimbo za kitamaduni hasa katika ukumbi wa bomas of kenya, hapa mjini Nairobi, hufanyika angalau mara moja kila mwaka. Tamasha hizi, hulenga kukumbatia tamaduni, mila na desturi za taifa letu katika kila awamu.

Hii ni barabara kuu. Inayo magari madogo na makubwa. Sehemu ya juu ina barabara ya mpao ilhali katikati kunacho kizingiti cha kuyazuilia magari yasipenyeze kuelekea upande wa pili. Vilevile ukarabati wa barabara ungali unaendelea ili kutoa nafasi bora kwa magari zaidi nyakati zijazo.

Miche inapopandwa shuleni au katika mazingira yoyote yale huwa ni hazina muhimu kwa jamii na vizazi vijavyo. Hali hii inahimizwa hasa na wizara ya mazingira pamoja na ukuzaji wa miti ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anayakuza mazingira yaliyo bora kwa vizazi vijavyo.

Chui ni mmojawapo wa wanyama ambao ni wawindaji wazuri sana porini, hua ni mnyama mtulivu asipochokozwa. Yeye ana madoa na mapaku ya kupendeza, ambaye hufurahikiwa hasa na watalii wanaokuja kuwazuru katika mbuga mbalimbali za wanyamapori katika taifa letu.

Nyati au mbogo ni mnyama anayeogopwa sana porini. Mnyama huyu hula nyasi. Vilevile ni mwindaji hatari katika eneo la porini. Mnyama huyu huwa kivutio maalum kwa watalii haswa wanaozuru taifa hili kufurahikia mazingira mema.

Wakazi hao wa mtaa wa Dandora wamelazimika kuhamia katika eneo lililo salama hasa baada ya makazi yao kubomolewa na viongozi ambao wamewania kuhamia eneo hili ili kujenga makao ya kudumu. Hali hii imewafanyia maisha yao kuwa magumu hasa baada ya wao kulilazimika kwenda kuanza upya katika maisha yao ya makao mapya hata wasioyajua.

Hii ni tamasha ya ngoma za kitamaduni . Mavazi maalum huvaliwa ili kufurahia mila na tamaduni za jamii mbalimbali. Mshikamano na ushirikiano wa kitaifa huhimizwa katika tamasha za namna hii. Hata hivyo, wengi huhudhuria ili kufurahia tu jamii zao katika hali mbalimbali.

Mnyama huyu anaitwa ngiri, ngiri ni mnyama pori pia huitwa ngwase au nguruwe mwitu yeye hula nyasi na hudhaniwa kuwa mnyama mwenye maumbile ya kipekee na sura ya kutisha ajabu.

Mziki ya kitamaduni pamoja na ngoma za jamii ni mojawapo ya tasnia za muziki zinazopendelewa na wanajamii mbalimbali katika taifa hili. Eneo la Bomas of Kenya, ni mojawapo ya mawanda na viwanja mihimu vya kuwapokelea watumbuizaji wa namna hii hasa katika viwango vya kitaifa.

Tamasha za ngoma za kitamaduni na michezo ya kuigiza ni mojawapo wa sanaa zinazofurahikiwa katika taifa hili. Mshikamano wa kijamii huimarishwa kwa kupatanisha na kuunganisha matabaka mbali mbali. Kwani uhusiano kwa kijumla uboreshwa tu kupitia kwa njia za namna hii kutoka kwa jamii moja hadi nyingine pasipo na mipaka ya kidini wala vikwazo vya mila na tamaduni,

Ukusanyaji wa taka ambao hufanyika katikati ya mji. Huwa ni njia bora ta kuhakikisha kuwa mazingira ni salama kila wakati na kuhakikishia wakenya usalama ulio dhabiti hasa kutokana na kuepukana na maradhi ambayo ni hatari kwa afya zao.

Hii ni tamasha ya muziki. Mara kwa mara, hafla za namna hii hufanyika katika taifa hili ili kukuza umoja mshikamano na ushirikiano wa kijamii. Hali hii hukuza ujamaa wa pamoja na kukuza ushirikiano, umoja, upendo na utangamano miongoni mwa jamii mbalimbali. Hii ndio dhana kuu ya kukuza utaifa na mshikamano unaotenga mbali ukabila.

wizara ya elimu kwa ushirikiano na wizara ya mazingira imekuja pamoja kuhakikisha kuwa upanzi wa miti unadumishwa katika shule na mazingira yaliyokaribiana na masomo ni vyema kuhakikisha kuwa jambo hili linadumu kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo ili taifa hili lipendeze kikamilifu

Ndovu hutembea katika makundi maalum. Wao hushirikiana ili kukabiliana na adui. Mikonga yao mirefu huwasaidia kuteka na kuyanywa maji kutoka kwenye maji makuu kama vile mito na mabwawa. Wao ni hatari iwapo watachokozwa hasa wanapokuwa matembezini.

Ndovu ni mojawapo wa vivutio vikubwa vya watalii katika taifa letu la Kenya. Watalii huja kujitazamia na kujionea fahari hii kuu na hazina ya kipekee kupitia kutuachia fedha za kigeni ambazo huimarisha uchumi wetu wa kila mara kupitia kwa kuwatazama wanyama hawa ambao si wa kawaida bali ni adimu kupatikana katika taifa letu.

Huyu ni mbuni. Yeye ni ndege wa porini .Huwa ni ndege mwenye kasi zaidi kuliko ndege yeyote yule duniani .Yai lake huwa na uzito mkubwa. Mbuni hafugiki bali yeye huishi mwituni na ndege wengine , pamoja na wanyama wa porini.

Haya ni maanguko ya maji. Pana watalii wawili waofurahiya mazingira haya. Maanguko ya maji hutokana na chemichemi nzito hasa mabwawani na katika maji makuu. Maanguko haya husisitiza uwepo wa chemchemi inayofurahisha ndani na nje ya mazingira ya watalii husika.

Hiki ni kituo cha magari. Kituo hiki kina madaladala mengi. Gari hili linaelekea eneo la Murani, Jua Kali na Village Market, maeneo ambayo yanakaribiana sana na jiji kuu la Nairobi. Eneo hili huwa ni mahususi kwa ajili ya watu wanaoelekea viungani tu mwa mji huu mkuu wa Nairobi.

Uwepo wa barabara kuu za namna hii mjini Nairobi umerahisisha usafiri kati ya jiji kuu na mji wa Thika ambao u takriban kilomita arubaini na tano kutoka mjini Nairobi. Hali hii husawiri usalama wa barabarani kutokana na mbinu ya kisasa ya ujenzi wa barabara hii.

Hii ni barabara kuu. Pembezoni kuna mapito ya mguu. Vilevile kunao msikiti kwenye barabara hii. Ni vyema kuzingatia matumizi bora ya barabarani ili kuhakikisha usalama wako binafsi na watumiaji wengine wa barabara. Usalama barabarani unapozingatiwa, ajali za kila namna huzuilika kwa urahisi.

Uwepo wa milolongo mirefu ya magari jijini husababishwa na utovu wa usalama na mpangilio bora wa magari hasa katika ene la katikati ya miji na katika stendi ya mabasi. Hali hii hupotosha uwepo wa usalama miongoni mwa wasafiri na abiria wanaovuka barabara. Vilevile ni vyema kuzingatia usalama wa mtu binafsi ili kuepuka wizi na uporaji utokao kufanyika katikati ya mji.

Maafisa wa usalama, hasa polisi wa trafiki, huhakikisha kuwa kuna usalama wa barabarani kwa kuwaelekeza watumizi wa barabara hasa madereva na wanaovuka kwa mbinu ya miguu kwa kuwafahamisha kuwa ni muhimu kuzifuata sheria barabarani ili kuepuka ajali zinazoweza kuepukika hasa kwa kuvuka barabara katika njia zifaazo.

Mabango maalum ya kuelekeza wasafiri wa kuelekea mashinani kutoka jiji kuu la Nairobi huwasaidia wakazi kurahisisha mawasiliano na uchukuzi wao hasa wanapoondoka katikati ya jiji kuu. Hali hii huraihisisha usalama wa usafiri hasa wanapoondoka ili kuepuka kupotoka na kupanda magari yasiyofaa na kuelekea njia nyinginezo.

Hapa ni kwenye stani. Utingo ameshikilia bango la kuwaelekeza wasafiri. Wasafiri hasa walio wageni kwenye miji mikuu husaidika kupitia kwa mabango haya ambayo huwaelekeza hasa kupitia kwa kujua nauli na mwelekeo wanaopaswa kuuchukua wanakoelekea.

Msongamano wa magari haswa katika barabara kuu ni mojawapo ya changamoto zinazokumba maeneo mengi katika jiji hili la Nairobi. Wakaazi katika mitaa ya mabanda na walio karibu na barabara hushuhudia wingi na utele wa ajali za barabara zitokanazo na msongamano wa magari na pikipiki na hasa abiria wavukao barabara.

Hiki ni kituo cha magari. Kituo cha magari, huitwa Stani. Mahali hapa pana matwana, daladala na magari madogo. Mara nyingi wasafiri wa umma hutumia magari ya barabarani. Njia hii huwa ni bora kwa masafa marefu hasa kwa wanaotoka mjini kuelekea mashambani au kutoka mashambani, kuja mjini.

Wizara ya uchunguzi pamoja na ile ya mazingira imehakikisha ya kwamba kuna mpangilio na utulivu mjini. Kelele zinazotokana na honi za magari hasa matwana na mabasi zimekomeshwa kwani sheria kali zimewekwa ili kuhakikisha ya kwamba kila mmoja anazingatia utulivu na amani mjini.

Barabara kuu ya thika kutoka mjini Nairobi imewasaidia wakaazi wengi wa mjini pamoja na viunga vyake. Wakaazi hufurahikia usafiri wa haraka na uliorahisishwa kupitia kwa mbinu ya daladala, magari madogo na pikipiki. Barabara hizi zina mipangilio inayofaa kwa sasa na vizazi vijavyo.

Kazi ya utingo ni kuashiria mwelekeo wa gari a safari ichukuayo. Hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa wasafiri wanapata mwelekeo ufaao katika stani za mabasi. Mara nyingi mjini, watu hawaangaiki iwapo utingo atakuwa mmakinifu katika kuwaelekeza katika njia za usafiri.

Hiki ni kituo cha magari ya moshi. Gari moshi hutumia reli. Abiria husubiri kituoni hadi gari moshi litakapowasili ili kuwachukua hadi maeneo yao wanakoelekea. Ni vyema kuhakikisha kwamba U salama kwenye vyombo hivi vya usafiri.

Magari haya yameegeshwa kwenye stani . Maafisa wa usalama wako chonjo kuhakikisha kuwa kila mmoja yu salama katika eneo lake. Mbeleni, pia pana sanamu ya shujaa mmoja wa Kenya aliyeitwa Tom Mboya. Hali hii huwaruhusu watu kufanya shughuli zao bila hofu ya vurumai.

Magari aina ya daladala huwasaidia wasafiri kutoka mji mkuu wa Nairobi kuelekea miongoni mwa mji mkuu. Hali hii huwarahishisia abiria wachache kutoka eneo la mjini kuelekea katika makaazi yao yaliyokaribiana na jiji kuu la Kenya.

Uwepo wa mabasi yatumiayo nguvu za umeme hasa katika maeneo ya miji mikomkuuu imerahisisha usafiri wa kutoka mjini kuelekea mashinani na viungani mwa mji. Hali hii imewarahisishia madereva katika kupunguza misongamano ya magari barabarani kwani uchukuzi umekuwa muhimu na wa dharura katika njia halisi.

Hii ni barabara kuu. Barabara kuu uhusisha magari madogo pikipiki na vilevile yale makubwa kama vile matwana na daladala. Kizuizi cha kati ya barabarani huzuia uwepo wa ajali hasa kwa watembezi wa miguu. Vilevile kivuko cha darajani huwasaidia wasafiri wa miguu kuepuka ajali za mara kwa mara.

Basi hili lipo kwenye kituo cha magari. Linaelekea kuwajaza abiria. Lina uwezo la kuwasheheni abiria zaidi ya hamsini. Gari hili huendeshwa na dereva huku likiongozwa na utingo ambaye hupokea nauli. Abiria wengine, wako katika pita, pita zao, huku mmoja akiwa amebebwa kwenye pikipiki.

Kitu cha magari ya kuelekea mji wa Nakuru ambao ni mji wa upili katika ukubwa katika taifa la Kenya. Ni kituo kilicho na magari aina ya daladala. Daladala hutumika kubebea abiria wachache kiwango cha kufikia watu kumi na wanne. Hii pia husaidia kuepuka msongamano wa magari makubwa kituoni pa mabasi.

Kituo hiki cha garimoshi katika kiunga cha mji wa Nairobi eneo la Pipeline. Ni maarufu kwa uchunguzi wa abiria wanaosafiri nje na ndani ya jiji kuu la Nairobi. Garimoshi huwachukulia abiria eneo hili la Embakasi na kuwasafirisha kuelekea mjini na wengine kurejeshwa hadi maeneo Syokimau.

Kama wasafiri hawalazimiki kung'ang'ania nafasi katika magari, hii ni kutokana na uwepo wa matwana na mabasi makubwa yenye uwezo wa kukidhi na kuakimu abiria wengi kwa mkupuo mmoja. Hali hii inaimarisha uwepo wa usalama vilevile katika eneo la katikati ya mji.

vituo vya magari hasaa mjini Nairobi huwaelekeza wakaazi na watembezi hasaa wa miguu kuelekea mahali waendako. Hali hii huwasaidia kufika mahali wanakoelekea kwa njia rahisi kwani mabango hayo huonyesha majina ya meneo wanakotaka kufika kwa njia rahisi.

Kituo cha mabasi huwa katika eneo maalum. Mara nyingi, eneo hili huwa salama ili kuwaruhusu wasafiri kuvuka barabara ili kuingia magarini kuelekea mahali wanakotaka kwenda. Ni vyema kuhakikisha kwamba eneo hilo ni safi na lenye kelele haba ili kuhakikisha kwamba wasafiri wanasikia wakiitwa kuelekea maeneo wanakoelekea na wanakotaka kufika.

Hili ni tanki la maji. Hutumika kuhifadhi maji katika msimu wa ukame. Tanki kubwa huhifadhi maji mengi yatakayotumika kwa kipindi kirefu. Tanki ndogo hutmika kwa misimu mifupi na kazi ndogondogo kama vile maji ya kunywa na ya kufulia nyumbani. Paipu hutumika kusambaza maji haya katika maeneo mbalimbali.

Hii ni chemichemi ya maji, maeneo ya namna hii huwa vivutio maalum vya utalii. Vilevile ni muhimu kuyatembelea mazingira ya namna hii, ili kupunga manyunyu na kuhakikisha ubora wa hali sawa ya anga. Maeneo ya aina hii huitaji uangalizi mkubwa ili kuepuka uchafuzi wa mazingira kupitia kwa utupaji ovyo wa takataka majini.

Wizara ya kilimo pamoja na ile ya unyunyuziaji mashamba maji inahakikisha kwamba kila shamba linakuwa na bomba lake la usambazaji wa maji. Hali hii inahakikisha kwamba kila mkulima anapokea maji ya kutosha kwa ajili ya mimea ili isije ikanyauka hatimaye.

Hizi ni paipu maalum za kusambaza maji. Hutumika kusambaza na kueneza maji kutoka mabwani hasa wakati wa ukame. Huhifadhi maji kwa kipindi kirefu ili kuyaeneza baadae kwa minajili ya unyunyizaji wa shambani maji na ukuzaji wa mimea mbalimbali hasa katika maeneo yenye ukavu na ukame.

Kwa ipu husi maalumu hutumika kusambaza maji kutoka mabwawani hadi mashambani. Pia huwekwa na kutundikwa kando kando ya mito ili kuepusha athari za mafuriko hasa nyakati za mvua za masika. Mafuriko huzuia kwa kufadhi maji ndani ya mabomba haya maalumu ili kuyaweka tayari kwa matumizi ya jamii.

Vifaa maalum vya uchimbaji wa maji hasa visima husaidia katika uwepo wa rasilimali na mali asili hii muhimu katika maeneo ya vitongoji na vijijini. vyunga vya miji pia huhitaji usambazaji wa maji yakutosha ilikuepuka uwepo wa ukame na utoshelevu wa maji kuwepo katika kila eneo la taifa.